Noti hili la shilingi elfu moja inatumika kununulia vifaa ama vitu ambavyo mtu angehitaji kutumia. Na pia noti hii inaweza kutumika wakati mtu anasafiri ili kulipa nauli ya gari.

Gari hizi ambazo zimeenezwa katika eneo hili zimeweza kuchukua jukumu la kusafirisha binadamu katika eneo hili na pia linaweza kutumia kusafirisha binadamu katika mahali hapa.

Duka hili ni duka ambalo mtu anaweza kuenda kuweka pesa kwenye simu yake. Na pia, mtu anaweza kutoa pesa iliyo kwenye simu yake. Na pia kwenye duka hii, unaweza kupata kuna vifaa ambavyo vinauzwa kama soda na mikate pia.

Hii ni aina ya gari ambayo huitwa Prado, numberplate ya KDK.Hii inaenda kwa mwendo wa kasi sana kutumia madakika machache kufika mbali.

Jamaa huyu anajaribu kuwaeleza wenzake kuhusu biashara ya mtandaoni ili kuwaelimisha na kuwaonyesha watu jinsi ya kutumia.

Kwenye duka hili ni duka ambalo kuna vitu ambavyo zinauzwa , kuna maziwa ambazo unaweza kupata katika duka hili na maziwa haya ni maziwa ambayo ni mazuri.

Gari hii imeweza kuegezwa katika eneo hili. Inatumiwa kusafirisha watu kutoka pande moja hadi pande ingine. Gari hii pia inaweza kubeba vitu na vitu hivi vinaweza kusafirishwa kwa gari hili.

Katika soko unaeza kupata matunda ambayo mtu anaweza kuuza ili aweze kupata mapato na kuweza kumsaidia kwa kufanya kazi yake. Vitu hivi ama matunda hayo ni kama machungwa, kuna ndizi, nyanya na vitunguu pia. Hivi vinasaidia.

Kwenye duka hili, kuna watu ambao wameketi wakingoja huduma. Na duka hili unaweza kupata vitu ambavyo vinauzwa kama mpira na pia kuna soda na vitu vinginezo.

Magari hizi yameweza kuegezwa katika jumba hii na magari haya ni magari mapya na yanatumiwa na watu kusafiri kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Katika duka hili una weza kupata mambo ambazo zina endela, mambo hii ni mambo kama kuweza kutoa pesa kwenye kituo hiki na pia ina weza kutuma pesa kwenye eneo lingine na kuwekewa pesa kwenye simu.

Nguo hizi ambazo zimewekwa katika eneo hili. Kwa kuwa zimo katikati ya jumba iliypweza kutumiwa kuuzwa.

Matunda haya yameweza kutolewa na mkulima ili kupata mazao. Ameweza kuuza matunda haya ili kuweza kupata pesa na kununua bidhaa yake.

Gari hizi zimeweza kuegeshwa katika kiwanja hii na kiwanja hii magari haya ni mapya na yanaweza kutumika na watu ambao wanaweza kununua gari hizi.

Gari hili limeweza kuegeshwa katika jumba hii na gari hii nyeusi ni gari ambapo mtu akitaka kununua gari anaweza kupata gari kwa bei nafuu katika eneo hili.

Kifungu la gari hili ambalo limeweza kuwekwa katika mlango la gari limeweza kutumiwa na mtu ambaye amepata kifungu hili kutumia gari hili kuchukulia watu.

Watu wamekuja kwa wingi ili kuweza kuinunua nguo haya. Manguo haya inaweza kutumiwa na watu kuvaa ama kujikinga wakati wa baridi kali.

Samaki ni nyama ambazo mtu anaweza kupata na kuweza kutumia kama chakula, na samaki hii ina umuhimu sana katika mwili kwa kuwa unaweza kupata nguvu na kuweza kushiba pia.

Gari hii ni gari kubwa ambalo ni lori na lori hii ina weza kubeba magari mengine kutoka upande moja hadi upande mwingine, gari ina safirisha watu na pia magari zingine.

Katika sokoni kuna biashara ambazo zinaendelea na soko hi ni soko ambalo maji yameweza kutapakaa kila mahali na biashara hii bado inaendelea kqenye soko hii.

Shilingi hii ya mia mbili, shilingi ya hamsini ni pesa ambayo inaweza kutumika kwa maitaji ya mtu na angetaka kuweza kutumia kwa maitaji yake.

Kalenda hii ambayo imepanga watu wanaosafiri katika eneo lingine kujipanga kwa kuwa unaeza safiri katika eneo lingine kwa kutumia ndege na vifaa vinginevyo.

Mahali hapa ni mahali ambapo gari yanatengenezwa na magari haya magari madogo na magari makubwa kama gari za shule zinaweza kutengenezwa katika eneo hili.

Katika sokoni tunaweza kupata bidhaa ambazo zinauzwa. Bidhaa hizi ni kama nyanya na pia kuna machungwa na pia kuna avokado na vitu vinginezo ambavyo vinatumika kama chakula nyumbani.

Katika soko hili watu wameweza kujaa na kuna biashara ambayo inaendelea. Watu wanafanya biashara hii hili waweze kupata mapato yao na kuweza kusaidika katika jamii yao.

Katika soko tunaweza kupata vitu vingi ambavyo vinauzwa ili mtu ambaye anauza aweze kupata pesa. Vifaa hivi ama vitu hivi ni kama: viazi, kuna mboga na pia inatumika kama chakula.

Mashine hizi ambazo zinauzwa maziwa yanaweza kuwekwa unaweka maziwa kukaa kwa muda mrefu. Na pia maziwa haziwezi kuharibika kwa haraka.

Kwenye barabara hili kuna lori kubwa ambalo lina beba magari madogo madogo, inabeba magari hizi nakusafirisha gari hizi kutoka upande moja hadi upande mwingine.